Wachezaji waliovalia sare maalum hasa trouser yao ni ya bluu na sharti zao ni za rangi nyeupe wanaonekana kufurahi huku wakiinua kikombe walioshinda kwa mchezo.

Kina baba wanaonekana kuwa makini sana, wakijaza aidha fomu hii ama stakabadhi hizi, wote wameketi chini huku kuna afisa mmoja ama mwanadada mmoja pale kando ameweza kusimama.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa kwa laini wakiwa wameshikilia stakabadhi. Inavyoonekana ni kama wanajaza fomu fulani, manake walioketi chini wanakaa wafanyikazi wanaonakili mambo maalum kutoka kwa watu hawa.

Watu wengi, kina baba hasa wanaonekana kuandika vitu maalum kwenye stakabadhi zao. Kando kuna msichana mdogo amesimama huku akiangalia yale mambo ambayo kina baba wanaandika kwenye mafomu hizi.

Raia moja ameweza kutembelea afisi za huduma Kenya, labda kutafuta huduma pale. Tunamuona mfanyakazi wa huduma hii, akiwa upande ule mwingine, akiangalia tarakilishi lake labda kumsaidia mtu huyu.

Mashabiki ambao wamevalia jezi lenye limeandikwa Tusker wanaonekana kufurahia labda wamo uwanjani kushabikia timu yao na huenda Tusker inafadhili mchezo huu.

Watu kadhaa wameketi kwenye viti hivi huku wakingojea kuhudumiwa. Kuna wale ambao wamesimama wakiendelea kuhudumiwa na wanaume wengine waliofalia suti nyuma wamesimama kuangalia jinsi kazi hii inavyoendelea.

Bomba la maji kubwa linapita sehemu hii. Chini yake kunao maji yanayopita. Pale mbele tunangalia mandhari mzuri yenye nyasi ya rangi ya kijani na kwenye pia bomba hili la maji kunalo paipu ndogo ambalo limejitokeza.

Hapa ni katika afisi za huduma Kenya, ambapo tunaona wafanyikazi wengi wakiwa wameketi chini, pia kunao wafanyikazi watatu wamesimama upande ule mwingine wakitazama au wakinong'onezana na wengine walio keti.

Tunaona vitambulisho kadhaa zilizo hapa, huenda hapa ni mahali pa kutengenezea vitambulisho hivi, na hivi vitambulisho vinangoja wenyewe wakenya waje wachukue. Tunsema wakenya maanake tunaona kitambulisho hiki ni cha wakenya

Tunaona afisi ya huduma Kenya ambayo mlangoni kumewekwa baluni na pia kunao wanawake wawili wafanyakazi wa afisi hii wamesimama huku wakiwa wamevalia sare rasmi ya kazi. Kuna raiya mmoja anayeonekana kuwasiliana na mfanyakazi.

Mzee mmoja aliyevalia vizuri ameweza kutembelea idara ya Huduma Kenya. Kando yake kuna mfanyikazi wa Huduma Kenya ambao wanaonekana kuzungumzia jambo fulani. Hapo mbele tunaoana tarakilishi.

Kina dada wanne waliovalia jezi zilizoandikwa jina Kenya na kubandikwa bendera la taifa la Kenya, wametabasamu kweli kweli, wakionekana kupiga picha aliye pale nyuma ameshikilia mipira miwili.

Watu watatu waliopo mbele wamevalia jezi yenye rangi ya nyekundu na jezi hizi zimeweza kuandikwa Margin Atlantic labda hiyo ndio kampuni inayofadhili mchezo ambayo inaendelea Kaka.

Watu kadhaa wanaoenekana wakiwa wamevalia sare nzuri na vichwani mwao wamevalia kofia lenye rangi nyekundu pale nyuma tunaona bango ambalo limeandikwa kenya african national union na tunaona mchoro wa jogoo uliokando.

Tunaona wanawake watatu walio wafanyikazi wa Huduma Kenya, hawa wawili wameketi nyuma ya dawati hii ambayo ni ya kusaidia watu kupata maelezo zaidi kuhusu huduma zinazopeanwa katika ofisi hii mmoja anaonekana kusimama ambaye anafanya kazi kwa Posta akiulizia ama akiongea na mmoja aliye kwa tarakilishi.

Wafanyikazi wa Huduma Kenya wamejitokeza na kutengeneza hema hii ili kusaidia watu wananchi kupata huduma za serikali kwa mfano ile ya kupata kitambulisho, ile kushughulikia mambo ya Helb na ile ya kushughulikia vyeti vya kuzaliwa na kufa.

Mama mfanyikazi wa Huduma Kenya aliyevalia sare zake rasmi ya kazi ya huduma Kenya anaonekana kupita hapa ambapo wateja ama watu ambao wamekuja kutafuta huduma katika jengo hili wakiwa wameketi mwanamke mmoja aliyeshikilia mtoto wake amegeuka kutazama kwenye camera huku aliye nyuma yake mwanamke akitafuta mahala pa kuketi.

Katika idhara ya huduma kenya kunazo huduma kadhaa za serikali zinazopeanwa kwa mfano tunaona ile huduma ya uwezo fund na pia hapa tunaona wafanyikazi wengi wakiwa wameketi labda ni asubuhi wanangonjea wateja kuja kutafuta huduma.

Aliyekuwa rais wa Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, anaonekana akiwa ameinua bibilia mkono wake wa kulia. Kwa mkono wake wa kushoto, umeshikilia kitabu fulani huenda ni katiba ambaye amesaidiwa kushikiliwa na bibi wake Margaret Kenyatta. Kando jaji anaonekana kumsomea mambo fulani.

Mfanyikazi katika shirika la huduma Kenya, anaonekana akiongelesha wateja waliokuja sehemu hii kutafuta huduma zao, mama moja ameshika mtoto wake akitazama upande wa kulia.

Hao watu kadhaa inaonekana ni labda viongozi wametembela idara ya Huduma Kenya wanaonyeshwa kitu fulani kwenye tarakilishi. Mfanyikazi wa Huduma Kenya aliyevalia shati la cheupe na ikiwa ni Huduma Kenya amesimama kumwangalia huyu.

Watu kadhaa wanaonekana kutembea barabarani kana kwamba wanafanya maandamano na mbele yao wamepepa pango lilioandikwa court annexed madiation na mandated under article 159 ya kati a huenda ni hawa ni wanasheria.

Tunaona rais wa mahakama ya upeo bi Martha Koome. Kando yake kuna majaji wengine na bendera la taifa la Kenya na lile la Judiciary na inaonekana kuna kesi mahakamani inayoendelea.

Mama ameketi, mbele yake kuna maikrofoni na chupa ya maji. Inaonekana kwamba mama huyu anapeana hotuba kwa wanahabari na yeye huenda anafanya kazi katika idara ya judiciary , Kenya.

Mashabiki ya time ya Gor mahia wamejitokesa kushabikia timu yao, kila moja amepepa vitu maalum ya kusherekea mfano kwamba kuna mwanadada amejukua pango lilioandikwa Gor mahia wakiwa wanatapasamu na aliye mbele yake ako na vilimbi , aliye kando yake amejukua vifaa maalum iliyotumika kitambo.

Kuna dada shabiki moja sugu wa timu ya Bandari FC amejitokeza kushabikia timu yake. Amevalia jezi lililoandikwa Bandari FC pia amebeba bandana iliyoandikwa Bandari FC. Yeye anatabasamu kwelikweli.

Ni katika uwanja wa Police Sacco Stadium ambapo tunaona wachezaji wa timu mbili, timu moja likiwa limevalia sare ya rangi cheupe na lingine sare ya rangi nyekundu wakimenyana uwanjani. Wachezaji hawa wanakimbilia mpira ili waweze kufuga bao.

Kina dada wanaonekana kujuana katika mchezo huu, hasa yaonekana ni mchezo wa netiboli ambao wanapambana kila mmoja akijaribu kutoa ushindi. Pale kando kuna watu ambao wamesimama, je huku mchezaji mmoja akiondoka uwanjani.

Hapa ni katika ujenzi wa barabara ambapo tunaona mashine maalum inayotumika kuchimba mifereji kadhaa inayopitia kando ya barabara. Hii ni kazi ya uhandisi wa ujenzi.

Mwanadada mmoja anayeonekana kufurahia, amevalia bendera la taifa la kenya, huku akiongelesha watu wengi waliomo hapa. Mmoja akiwa amevalia jezi lenye rangi la kijani kibichi na tumboni limeandikwa kenya airways, wengine wengi wametabasamu.

Mchezaji mmoja aliyevalia jezi lililoandikwa kifuani KDF anakabidhiwa jezi fulani lililoandikwa R.Slyvane na mtu huyu aliyevalia nguo yenye rangi nyeusi. Nyuma kuna bango ambalo limeandikwa Ulinzi Stars.

Tunaona watu kadhaa waliopanga laini, na wote wameshikilia stakabadhi maalum kwenye mikono yao, kana kwamba wanaonyeshana. Wawili kati ya hawa watu wamevalia sare rasmi haswa ile ya wanasheria au majaji.

Wanawake wanajadiliana, mmoja akiwa ni mfanyikazi wa huduma Kenya na mwingine akiwa labda ni raia wa kawaida ambaye ametembelea ofisi hii ili apate usaidizi kwa huduma ya serikali.

Ni mandhari ya ofisi ambapo kuna mama moja ameketi chini huku akionekana kufanya kazi kwenye tarakilishi, nyuma yake wanaume wawili waliovalia nguo zinazofanana wakionekana kumakinika kwenye tarakilishi hii, mtoto mdogo ameketi kando huku akiangalia watu hawa.

Hawa wanachuana uwanjani. Timu hio ingine imevalia jezi yenye rangi nyekundu uku ile ingine likiwa ni la manjano. Mchezo wanaocheza ni mpira wa kandanda. Pale nyuma mashabiki wengi wameketi kushabikia timu zao.

Rais wa sasa wa Kenya William Ruto anaonekana kutia sahihi stakabathi mahali fulani kwenye meza . Kando yake akisimama mtu ambaye amevalia nguo za kijaji na pale mbeleni kunao pia watu wamevalia sare maalum ya majaji . Hapa kando tunaona bibiye Racheal .

Wachezaji walio valia sare maalum ,wanaonekana wakiwa pamoja wameshikana mikono, labda kuomba ama kuambiana jambo la mwisho mwisho kabla ya mjuano kuanza.

Jengo la Huduma Kenya lililopambwa vizuri kwelikweli linalo rangi ya bendera ya Kenya. Hapa tunaona watu tano wakitokea jengo hili, mmoja wao ni afisa wa polisi na wengine ni watu raiaa.

Watu wanaonekana wacheshi mno, wanaonekana kuwa wamevalia jezi la tlmu ya Gor Maiya na pia wamebeba vitu kathaa yakiwemo nyundo, bendera na hata wamewasha moto. Labda wametoka kushabikia timu yao.

Tunaona wafanyikazi wanne wa shirika la uduma kenya. Mwanadada moja anaonekana kutabasamu hasa, huku ameshikilia vitu kwenye meza vinavyo kaa kama vitambulisho, kando kuna mfanyikazi amewekelea rununu yake kwa meza huku mwingine akifanyakazi kwenye tarakilishi

Kinadada waliovalia sare rasmi ya timu ya KPA wanaonekana kushabikia labda kushabikia timu yao ambayo inaendela kucheza sasa hivi. Kunaye dada mooja amevalia jezi la rangi ya nyeupe yeye ako kwa simu.

Watu tajika katika taifa la Kenya, Rais William Ruto na anaye rais pia wa mahakama ya upeo Bi Martha Koome wanaonekana kutembea. Kando yao kuna mwanajeshi ambaye amesimama wima.

Watu kadhaa wanaume kwa wanawake pia na watoto wanaonekana wameketi wengine wakiwa wamepiga magoti na wote wameyavalia na kushikilia bendera la kenya, wengi wameinua mikono yao labda kushabikia timu ya kenya.

Wachezaji waliovalia jezi lenye rangi la manjano, wanaonekana kukimbia hadi hapa mwisho wa uwanja, labda kusherehekea bao ambalo limeweza kufungwa na mchezaji wao. Pale nyuma tunaona mashabiki wengi wakiwa wameketi chini kutazama mchuano huu.

Marais wawili mmoja wa taifa la Kenya Wiliam Samoei Ruto na mwingine bi Martha Koome rais wa mahakama ya upeo wakisimama ili kupigwa picha. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu ikiwemo wanasheria.

Wakina dada wa timu mbili wanamenyana uwanjani katika mchezo wa netipoli pale nyuma kuna watu ambao wameketi chini na jamaa moja ambaye amesimama huenda ni mkufunzi wa timu hizi.

Wafanyikazi wa idara ya Huduma Kenya waliovalia sare rasmi zao za kufanya kazi wameketi kwenye viti hivi ambavyo kwa kawaida wateja huketi kisha kuna mwanaume mmoja aliyesimama mbele ya hawa kana kwamba anawahutubia.

Katika ofisi ya huduma santa GPO Nairobi Kuna watu ambao wamepanga foleni huku wengine wanaonekana wameketi chini, wengine pale wanaoneka kuhudumiwa na mlinzi mlangoni.

Kina dada waliovalia jezi maalum amalo liko na bango ya chapa dimba wamesimama na wengine wakapiga magoti ama wapiga koti moja kidogo kuonekana kwamba wao wanachukua picha katika uwanja.

Ni katika uwanjani tunaona wachezaji wa timu moja ,moja imevalia sare ya rangi ya kijani ingine ni sare ya rangi ya majano , pale mbele mashabiki wamejaa kweli kweli.

Wafanyikazi wa shirika ya huduma kenya huvalia sare yenye rangi ya nyeusi kwenye sweta yao na shati yenye rangi nyeupe huku kola ikiwa ni rangi nyekundu wote wamevalia barakoa na wanao tarakilishi kwenye dawati yao apa labda wanangojea wateja.

Watu wengi wanaonekana kufurahia, mbeleni wameshika bendera ya taifa ya kenya, na wengi wao wamevalia nguo au jesi zilizo na rangi ya bendera ya Kenya wao wameinua mikono juu kuonekana kushabikia timu ya kenya.

Mashabik waliojazwa na furaha tele mno, wengi wao hasa waliombele wamebeba bendera la taifa la kenya na yeye anaonekana kushabikia mchezo unaoendelea, huu labda ni mchezo wa raga na wachezaji ao wanashabikia timu ya kenya.

Umati wa watu wanaonekana kusimama na inavyoonekana ni kwamba hawa ni mashabiki wa timu aidha ile ya kandanda au ya wakimbiaji. Wao wamebeba kama vuvuzela na wamebeba pia bendera la taifa la Kenya.

Watu kadhaa wamepanga laini pale mbele wengine wakiwa wameketi, apa kando pia kuna watu ambao naonekana na jinzi waliovalia kwamba ni wauduma wa huduma kenya, wao labda wametembelea watu kuwapatia huduma za kiserikali.

Mama mmoja ameweza kutembelea kituo cha huduma Kenya huenda yeye anatafuta kitambulisho chake maanake tunaona mfanyi kazi wa huduma Kenya akichukua vidole vyake na kuchukua ile alama ya kidole chake kuekelea kwenye karatasi.

Watu kadhaa apa inaonekana wanaskiza jambo fulani, wengine wanaskiza huyu aliye apa mbele hasa dada huyu na wengine wanaonekana kutazama ule upande mwengine labda kuna tukio limetokea pale na ivyo basi imebidii kuiangalia.

Ni katika ofisi ya Huduma Kenya ambapo kunao wateja wawili ambao wameenda kutafuta huduma kwa mfano ile ya NSSF Services na ile ingine imeandikwa SHA services .

Wachezaji wanaocheza kufurahai kewli kweli, wanashangilia manake wao wameweza kushinda na wamepewa kikombe hiki, kunayo mtoto moja hapa ameshikilia mpira.

Aliyekuwa rais wa Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta anaonekana akimsalimia mtu aliye kando yake akicheka kweli kweli. Nyuma yake mlinzi wake anamfuata yeye. Watu wote waliomo hapa wanaonekana kufurahi na inaonekana kuna sherehe maalum.

Tunaona stakabadhi kadhaa zilizowekwa kwa meza. Stakabdhi hizi huenda ni labda ni vyeti vya kusafiria kulingana na jinsi ilivyo na rangi yake. Hii hutumika na watu wanapotaka kutoka nje ya Kenya.

Mkuu anayesimamia idara ya mahakama nchini Kenya na yeye pia ni rais wa mahakama ya upeo, Bi Martha Koome, anaonekana kuhutubia wanahabari, maanake mbele yake ako na maikrofoni.

Rais wa sasa wa Kenya, William Samoei Ruto, anaonekana kuinua bibilia kwenye mkono wake wa kulia na hapa kando tunamuona mama aliyevalia sare rasmi akiongea kwenye maikrofoni. Kando, bibiye Rachael, anatazama. Pale nyuma kunao watu wengi wanashuhudia.

Kunao watatu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja ambao wamevalia sare rasmi za majaji kando yao tunamuona aliyekua rais wa kenya uhuru Kenyatta, hawa wanajadiliana kuhusu uongozi wa kenya.

Ni katika ofisi maalum ambayo tumeona imeandikwa immigartion officer kuashiria kwamba ni ofisi iliyeko ya kupatiana cheti cha kusafiri kutoka nje ya Kenya. Mzee mmoja ameweza kutembelea hapa labda kufuatilia cheti chake cha kusafiri.

Kuna umati mkubwa sana wa watu ambao wamejitokeza. Mbele kuna watu watatu wamevalia nguo maalum yenye rangi ya kijani na kuna mmoja ameinua juu bandiko lililoandikwa Al-Aziza FC, labda wanashabikia timu yao.

Ni katika ofisi za huduma Kenya ambapo tunaona wateja wengi wakihudumiwa. Kuna huyo mmoja ambaye amekaa hapa nyuma yeye akiwa anaonekana kutumia simu yake akingojea wakati wake wa kuhudumiwa.

Hawa watu wawili tajika ambao walikuwa viongozi wa Kenya . Mmoja alikuwa rais Uhuru Kenyatta alikuwa rais wa Kenya na mwingine alikuwa Maraga alikuwa rais wa mahakama ya upeo. Wote labda walikuwa wanajadiliana kuhusu uongozi wa Kenya.

Watu wengi wanaonekana wameketi kwenye viti hivi katika ofisi ya Huduma Kenya labda kungojea kuhudumiwa, mmoja anaonekana kushika stakabadhi zake mkononi huku mwingine aliyeketi nyuma yake akiwa ameshikilia mtoto na ameshika kichwa chake.

Kunao wachezaji ambao wanacheza uwanjani timu mbili wakicheza mchezo wa kandanda pale nyuma tunaona mashabiki wengi walioketi chini huku wengine wakiwa wamesimama nyuma yao. Uwanja huu unaonekana kwamba haujakamilika kwa ujenzi.

Ni katika jumba kubwa la huduma Kenya ambapo mbele tunaona mahali ambapo watu wafanyikazi wawili wameketi na hapa ni mahali ambapo mtu yeyote yule anayetafuta usaidizi hapa anaweza akaulizia jambo lolote lile na ataelezewa ata na pia kuelekezwa kwenye ataipata.

Ni mpira wa kandanda, kunazo timu mbili ambao wanachuana uwanja huu. Pale tunaona mashabiki wengi wameketi walio wengi kabisa, huenda ni mchuano kubwa na nyasi hapa ni ya kijani kibichi, kiwanja kizuri hiki.

Watu hawa wanaonekana kusherehekea na wamebeba mabango yaliyoandikwa PNU na kazi iendelee. Hii ni mandhari ya kisiasa na huenda watu hawa wanasherehekea ushindi wa mgombeaji wao.

Stakabadhi muhimu za kusafiri nchini kenya hii ni stakabadhi ambayo inawezesha mtu yeyote mkenya aweze kusafiri na kuenda nchi za ng'ambo tunaziona mbili kwenye meza moja ni ya kitambo na ingine ni ya hivi majuzi.

Watu watatu, wawili kati yao wamepaka nyuso zao na rangi la bendera la Kenya huku mmoja akiwa amevalia shati lililowekwa nembo ya bendera la Kenya na kuandikwa jina Kenya. Mwengine pia amevalia jezi la rangi nyekundu huku hapo mbele imeandikwa Kenya. Labda wanasherehekea timu yao.

Wachezaji wanajuana uwanjani wakicheza mpira wa kandanda mmoja amevalia jezi lililoandikwa Betika na pia kando tunaona bango lililoandikwa Betika. Kuashiria kwamba kampuni ya kamare ya betika inafadhili michezo hii.

Kuna gari maalum hasa lile la kutumika kuchimba mashimo marefu au mitaro kando inaonekana vitu maalum zilizoyengeneswa kwa lugha ya kimombo galvant huenda gari hili linatengeneza mifereji kwenye kando ya barabara.

Tunaona wachezaji ambao wamevalia jezi maalum zimeandikwa bandari FC,basi hawa ni wachezaji wa timu ya Bandari FC inavyoonekana ni kana kwamba wanamsherehekea mchezaji moja, huenda mchezaji huyu ameweza kuweka bao kwa lile timu lingine.

Mhudumu au mfanyikazi wa Huduma Kenya anaonekana kuonyeshana jambo fulani kwenye tarakilishi. Nyuma yake kunao watu watatu ambao wote wamemakinika kuangalia talakilishi hii.

Wafanyikazi wa shirika la Huduma Kenya wameweza kupeleka huduma zao mashinani na hivo wameweka hema na watu wananchi wamejitokezaa ili kupata huduma zao. Wote wanaonekana kuvalia barakoa.

Mama mmoja anayeitwa Helene Rafaela Namisi anaonekana kuzungumza kwa maikrofoni huku hii ikiwa ni anawania kuwa jaji wa mahakama ya juu, ivo basi anafanyiwa ile inaitwa kwa kimombo Interview .

Mbele tunaona kiongizi Raila omolo odinga akiwa ameketi amevalia nguo za rangi nyeupe kando yake ni William samoe ruto yeye akiwa amesimama na kuinua mkono yake juu, hii labda wako uwanjani wanashabikia timu ikicheza.

Wachezaji wanaonekana kusherehekea mmoja wao, wengine wakipiga makofi huku mwingine akitaka kuinuliwa. Labda wamefunga bao. Pale tunaona mashabiki wameketi chini katika uwanja huu.

Watu wanaoshabikia timu ya bandari wamejitokeza uwanjani kushabikia timu yao, wengi wao wameichukua bendera lilioandikwa bandari fans na wengi wao wanaonekana kushabikia timu hii kwa mbwemwe.

Kunao kina mama wawili waliovalia nguo zao maalum za kufanya kazi hasa ile ya majaji. Kando yao kuna mwanaume mmoja aliyevalia suti ya rangi ya nyeusi, aliye katikati ameonekana kuinua bibilia labda anaapishwa ili aanze tamu yake ya utendakazi.

Tunaona rais wa sasa wa Kenya, rais Wlliam Samoei Ruto na bibiye Rachael Ruto. Ruto anaonekana kushika bibilia mkono wake wa kulia, mkono wake wa kushoto ukiwa umeshikilia katiba. Mbele yake kuna maikrofoni.

Tunaona dawati ya shirika la Huduma Kenya ambalo hutumika hasa na wafanyikazi ambao wanapeana ujumbe au maelekezo kwa wale watu wanaotembelea idara hii kupata huduma za serikali.

Kiongozi wa mahaka na pia aliyekuwa rais wa mahaka ya ya upeo Bi Martha Koome, anaonekana kuhutubia wanahabari, picha hili limeweza kuchukuliwa na wanahabari wa nation , na kando yake watu watano wameweza kusimama.

Ni timu ya kina dada ambao wamekusanyika ili kunong'o kuongeleshana labda jinsi watakavyocheza. Pale nyuma tunaona watu ambao wameketi chini wakingojea mchuano huu uendelee.

Wafanyikazi wawili wa shirika la huduma Kenya wanaonekana wakiwa tayari kufanya kazi wao, wamevalia barakoa na sare zao rasmi, za kazi wanatazama kwenye tarakilishi wakiwa tayari kupeana huduma.

Watu wawili waliovalia suti ya rangi nyeusi wanaonekana kusalimiana. Nyuma yao ni watu wawili waliofalia sare rasmi ya kazi. Inavyoonekana ni majaji labda hawa ni viongozi.

Watu kadhaa waliovalia sare yenye rangi ya nyekundu, na pia vichwao wamefunika na kofia yenye rangi ya nyekundu, labda hawa watu ni watu maalum ama ni wanachama wa chama fulani wa kisiasa.

Watu kadhaa wanaonekana kutoka kwenye ofisi hii ya kushughulikia cheti ama vyeti vya kusafiria nchi za ngambo, anayesimama kando ni askari aliyevalia barakoa na hawa watu wanaonekana ni wakati.

Watu wengi wanaonekana kuwa mashabiki. Wanaonekana wakiwa wameinua mikono yao juu na kuonekana kuiimba au kusimama wimbo fulani. Wengi wao wameshikilia bendera la taifa la Kenya huenda ni watu wa Kenya wanashangilia timu ya Kenya.

Katika ofisi za Huduma Kenya, kitengo cha kupatiana huduma za NCA , wafanyikazi wanaonekana wakiwa tayari kufanya kazi. Wao wanaangalia tarakilishi. Hapa mbeleni kuna kiti ambapo mtu anayetafuta huduma hii ataketi ili kuhudumiwa.

Watatu wanaonekana wawili wakiwa ni maafisa kulingana na jinsi walivovalia. Aliyekatikati anaonekana kukabidhiwa kitu kinachokaa kama ni kitambulisho na wote wamevalia barakoa.

watu tajika katika taifa la Kenya William Samoei Ruto, Bi Martha Kome na spika Wetangula wanaonekana kuonyeshana stakabadhi maalum kwenye mikono yao na labda wanapigwa picha. Wote wametabasamu.

Rais Wiliam Ruto akiwa anafuatwa na mlinzi wake, wanaonekana kutembea kutoka kwenye jumba hili na bi Martha Koome ambaye ndiye rais wa mahakama ya upeo nchini Kenya.

Tunaona mfanyikazi na watu wengi walioketi chini watatu wakiwa wamesimama. Mbele imewekwa kibandiko cha info desk kuashiria kwamba hapa ni dawati ambapo ukitaka maelezo yoyote bila shaka utaulizia na utaabiwa.

Kuna mtu mmoja aliyevalia jezi likiloandikwa jina Kenya na limebandikwa rangi ya bendara la taifa la Kenya. Anaonekana kuwika kabisaa na ameinua mikono yake juu. Wenzake walionyuma pia wamefanya hivo kuashiria kwamba wanashabikia labda timu wanariadha wa Kenya.

Watu kadhaa waliyoketi na wanaonekana kuvalia sare rasmi ya buluu, shati ya buluu, kofia ya buluu. Yanawezekana kwamba huu ni mkutano ya kisiasa na wamejiita hapa hili kufanya mazungumzo kuhusu siasa.

Mwanadada aliyevalia jezi anacheza na timu yake, ile ingine ambalo amevalia jezi lake nyekundu, mpira huu ni mpira ya netiboli , pale tunaona mashabiki wakishabikia michezo huu, atakaeshinda lazima ataebuka na ushindi.

Akina dada wawili wanacheza mchezo wa netiboli. Mmoja analo mpira na anajaribu kukimbia uku mwenzake akijaribu kupata ule mpira. Pale juu tunaona watu wawili ambao wameketi kushambikia au labda yeye ni mfukufuzi wa timu hii.

Wachezaji wengi wanaonekana kufurahia sana maanake wameshikilia kikombe hiki ambayo wameinua. Huenda walikuwa wanashiriki katika mchezo na wao wameibuka washindi hivo wakazawadiwa.

Tunaona .wanawake wawili wamelivalia sare rasmi za kufanya kazi ,sare hizi hasani ile inatumika na wanasheria, kando yao kuna mwanaume moja aliyevalia suti nyeuzi na mwanamke aliye katikati ameinua bibilia labda kuanza term yake ya uongozi.

Wanaume wawili wanaonekana wameketi chini na kujaza fomu, mezani kunayo simu ya rununu na kando yake kuna mwanadada ambaye ameeka mikono zake mifukoni, pale mbele kuna mama mmoja anatazama kwa umbali.

Hapa ni katika ofisi ya kushughulikia mambo ya uhamiaji ambapo tunaona watu kadhaa walio foleni. Mbele kuna mmoja mwanamume mmoja anayeonekana kana kwamba anawaongelesha huku mwanamke aliyeshikilia stakabadhi zake kwenye mkono wa kushoto akitabasamu na kushukisha barakoa lake.

Katika jiji kuu la Nairobi ambapo tunalo sherehe ama ibada inayoendelea ya Nairobi International Trade Fair, inaletanisha pamoja watu wote nchini ikiwemo walinda usalama hata nao wanafunzi ili kujadiliana kuhusu mambo ya kufanya biashara.

Wanariadha wa Kenya watatu wapo tayari kucheza katika mchezo wa kukimbia. Wao wanaita wote wamevalia sare ya timu ya Kenya ambayo kwenye hapa mbele imeandikwa Kenya, Kenya, Kenya kwa yote matatu. Hapa ni katika uwanja wa Kasarani na mashindano ni ya kimataifa.

Ni katika mchezo ya rugby ama mchezo wa raga ambapo tunaona mashabiki wengi wa timu ya Kenya wamo hapo hivo wanasherehekea na hapa mbele ni mtu moja wa asili ya kizungu, yeye huenda yeye ni kocha wa timu hii.

Hawa ni majaji wa kenya na pia pale nyuma ni viongozi wa kenya. Tunayemtambua hapa sana ni Martha Koome ambaye yeye ndiye rais wa mahakama ya upeo hapa walikuwa wamesimama ili kupigwa picha baada ya kufanya hafla ya kitaifa.

Katika idara ya Huduma Kenya, utapata huduma kadhaa za serikali, ndiposa watu wengi hutembelea afisi zile, ili kupata huduma zao za kiserikali. Hii imesaidia watu wengi sana. Imewapunguzia mwendo wa kwenda hadi Nairobi, ila wanaenda tu hadi karibu na wao.

Watu wa timu ya Kenya, wachezaji wa timu ya Kenya ambao wamevalia jezi ambayo imeandikwa hapa mbele Kenya Airways, wao wameweza kuinua taji ile hapa ambao walijishindia kwenye michezo ambayo wameenda kucheza kimataifa na waka...

Timu uwanjani mwa nyayo, kuna mchezaji ambaye alikuwa anaruka hapa, ila yeye hakuweza kusimama aliweza kuanguka. Yeye anafanya mazoezi ya mashindano yatakayo kuja hapa mbeleni ya kimataifa.

Ni katika uwanja mkubwa hapa njini Kenya wa Nyayo ambapo tunaona mashabik wamejaa kwelikweli. Wote wameketi hata kuna hawa ambao wanatembea hapa mbele labda mjuano haujaanza ndiposa wanatembea hapa.

Mashabiki wanashangilia wameinua mikono yao juu huku wakipepereta bendera la taifa la Kenya. Wawezekana kwamba wako uwanjani na kuna fadhili moja wa Taska ambayo wamefadhili michezo hiyo mwenzani na wanasherehekea.

Tunaona mwanariadha huyu ambaye ameweza kukimbia sana kuruka anaitwa maina kisha yeye akaanguka. Waezekana kwamba yeye alikuwa anafanya mazoezi maanake pale nyuma hatuoni mashabiki wowote wanjani ni wachezaji peke yao.

Hili ni nimbo cha chama cha siasa kilicho tambulika sana hapa nchini kenya mika zilizopita, hapa mbeleni imeandikawa tuko pamoja, hili ni jambo ambalo walikua wanatumia wakati huo ili kutafuta uongozi.

Rais wa mahakama ya upeo nchini Kenya Bi Martha Koome anaonekana kusalimia mmoja wa wafanyikazi wa serikali kwenye jumba ambalo kunalo watu wengi, waweza kuwa kwamba huu ulikuwa mkutano wa kitaifa.

Wanachama wa ODM wameita wanahabari ili kuwapasha habari. Tunamuona kiongozi wao Raila Amolo Odinga akiwa ameshika mkono wa mtu mmoja hapo na kuinua juu labda kuelekeza kwa watu.

Hapa kuna watoto ambao wamenda kutafuta cheki cha kuwezesha mtu kusafiri nchi ya nchi ama kuingia nchi ya Kenya, hizi ni ofisi za kuhama na kuingia nchini Kenya labda wanatafuta paspoti.

Hapa ni ofisi ya serikali ambapo tunaona mwanafunzi moja anasaidiwa na mfanyikazi wa shirika la Huduma Kenya. Hii ni labda mwanafunzi anatafuta huduma fulani labda ile ya kujaza kitambulisho ama cheti cha kuzaliwa na anasaidiwa na wahudumu hawa wawili.